Hospitalini katika chumba maalumu kinachoshuhulika na maswala yote ya kinywa, amefika kijana wa kiume amefungua mdomo wake, ili kumwonesha daktari jino ambalo limeathirika na kulipatia matibabu.

Hospitalini katika chumba maalumu, kwa ajili maswala yote yanayohusiana na kinywa amelazwa mwanamke mgonjwa kitandani huku daktari ameingiza kifaa ndani ya mdomo wake kuchunguza anatatizo gani na kumsaidia.

Ndani ya chumba hospitalini ambacho kinajishughulisha na kutoa matibabu yanayohusiana na kinywa, tayari mgonjwa ameketi wakati daktari akimmulika na kukagua, ndani ya mdomo wake ili kuelewa tatizo na kumsaidia.

Mtaro mkubwa ambao unatiririsha maji taka ambayo yametokana na mvua kubwa zilizo nyesha mfululizo, ukuta wake unaendelea kumeguka na kubomoka hivyo kuhatarisha usalama wa wale wote wanaoishi kando yake.

Mwanamke ambaye amejikita kwenye shughuli ya kulima mboga za majani anaimwaga mbolea aina ya samadi, ili kuhakikisha haitumii ile inayouzwa madukani yenye kemikali nyingi na kuleta madhara kwa walaji.

Mazingira ya nje katika eneo la hospitali yakiwa ni masafi, yamezingirwa na ukoka wa kijani, ili kuhakikisha hali ya hewa inakuwa tulivu na rafiki kwa wote wanaofika.

Wanaume kwa wanawake wakiwa wamefika eneo la hospitali na kuketi kwenye mabenchi huku wakisubiria zamu zao zifike kuinuka mmojammoja na kwenda kumfuata daktari ili kumwelezea shida yake.

Vijana ambao wanasomea masomo ya utabibu wamekusanyika kwa pamoja wakati ambao wametoka ndani ya hospitali walikokwenda kujionea na kujifunza mambo mbalimbali.

Madaktari wawili wa kike na wa kiume, wakiwa ndani ya chumba, huku mmoja akiandika ripoti ya matukio yote yaliyotokea siku nzima, na wote wamevalia barakoa zenye rangi ya bluu.

Kijana wa kiume mtanashati ambaye amesimama akiwa na tabasamu kubwa, huku ameyavalia mavazi ya kuhudumu katika kituo cha afya baada yakuimaliza siku yake yenye mafanikio makubwa.

Kijana mtanashati wa kiume amevalia koti la madaktari, amesimama imara akiwa anatabasamu, baada ya siku yake nzima iliyokuwa imejaa majukumu mengi kumalizika kwa ushindi wa kishindo.

Ndani ya chumba ambacho kinajishughulisha na matibabu yote ya kinywa hospitalini, mwanamke ameketi huku ameachama kinywa chake, wakati ambapo daktari ameingiza vifaa kwenye mdomo wake na kung’oa jino lililoathirika.

Hospitalini katika eneo maalumu linalojishughulisha na matibabu ya watoto, wanawake wanasimama mmoja baada ya mwingine na kwenda kumuona daktari, na hatimaye akimaliza wanaanza safari ya kurejea nyumbani.

Ndani ya wodi maalumu kwa ajili ya watoto hospitalini, mhudumu wa afya amembeba mtoto mchanga, wakati akimrejesha kwa mama yake baada ya kumpima na kumchunguza endapo amezaliwa na tatizo lolote.

Wanafunzi wa shule ya chekechea, wamepanga mstari huku wamevalia sare zao, wakati wakimsogelea mhudumu wa afya, anayewapatia chanjo ya matone mdomoni, inayowakinga na magonjwa mbalimbali kama vile surua.

Muhudumu wa afya ameshika sindano na chupa ambayo ndani yake ina dawa, ili kuweza kuivuta vizuri kabla ya kwenda kumchoma mwanamke, ambayo ni chanjo inayomkinga na magonjwa mbalimbali.

Dawa ya asili ambayo imechemshwa kwa kutumia majani mzizi na kuchanganywa na matunda mengine, imechujwa na kuwekwa kwenye vifungashio aina ya chupa ambavyo sio rasmi na havijathibitiswa na mamlaka husika.

Dawa ya asili ambayo imetengenezwa kwa kutumia matunda mbalimbali, yaliyochangnywa na miti shamba na sasa imewekwa kwenye vifungashio ili iweze kuuzwa kwa wateja mbalimbali.

Majani ya tawi la mti ambao umepandwa kando ya nyumba, unaotumika mahususi kwa ajili ya kutengenezea dawa ya asili na baada ya kuchemshwa, huchujwa na inakuwa tayari kwa ajili ya matumizi.

Majanai Kutoka kwenye miti iliyoko porini yame chumwa na kuwekwa juu ya kibao cha mbao ili kuchanganywa na mizizi mengine, kuchemshwa na baadaye kuchujwa ili ipatikane dawa ya asili.

Ndani ya soko lililopo kijijini zinauzwa dawa mbalimbali za asili zilizochakatwa kwa namna ya kienyeji na kuwekwa kwenye vifungashio vya aina tofautitofauti.

Mwanamke ambaye amesimama na mikononi mwake ameweka kifungashio aina ya chupa chenye rangi nyeusi na zambarau, na ndani yake ipo dawa ya asili inayopatikana kwenye maduka yote ya madawa.

Kifungashio aina ya chupa, ambacho kimefungwa vizuri, ndani yake inatunzwa dawa ya asili yenye maelekezo ya namna bora ya kutumia, na siku ambayo inaisha muda wake wa matumizi.

Mwanamke ambae ni mtaalam wa kutengeneza dawa mbalimbali za asili amesisima kando ya mgomba, wenye majani yanayotambaa ilikuweza kujionea ikiwa yamekomaa vya kutosha kuyachuma na kwenda kuyatumia.